Mnara mkubwa wa chuma umeme umesimama imara kwenye kilima chenye nyasi ndefu ya kijani kibichi. Waya nyingi za umeme zinavuka angani zikiunganisha mnara mwingine inayoonekana kwa mbali. Anga ni buluu safi na mawingu meupe yaliyotawanyika yakionyesha siku yenye jua kali. Mandhari inaonekana kuwa wazi na asili ikiwa na vichaka vichache. Mbele ya minara kuna mimea mingi.

Kiunzi kikubwa cha viwanda chenye jengo la kati limezungukwa na mitambo ya nguvu huku mafusho yakipanda angani yakitoka pande zote. Mimea na milima huonekana kwa mbali. Miundombinu ya nyaya za umeme inaonekana wazi ikionyesha uzalishaji mkubwa wa nishati.

Kituo kikubwa cha umeme kimeonekana kikiwa na nguzo nyingi za chuma na nyaya za umeme. Ardhi imejaa kokoto na njia za saruji zinapita katikati. Bendera za kitaifa na mingine zinapepea. Anga ni safi na ya buluu ikionyesha sehemu ya jua. Hiki ni kituo muhimu cha kusambaza nishati ya umeme.

Mnara mrefu wa kusambaza umeme umesimama katikati ya mandhari ya kijani kibichi yenye vilima. Nyaya za umeme zinaonekana zikipita juu kutoka mnara huu na mwingine unaofanana kwa umbali. Anga lina mawingu meupe.

Safu ndefu ya nguzo za umeme zimesimama kwenye shamba kubwa la nyasi. Nyaya za umeme zinanyoka angani zikipotea kuelekea upeo wa macho. Mti mmoja mdogo umesimama pekeake upande wa kushoto anga ni safi kabisa na bluu. Hii ni taswira ya miundo mbinu muhimu ya umeme.

Kituo cha umeme kinaonekana kikiwa na nguzo nyingi za chuma na vifaa vya umeme. Kando za njano zimezunguka baadhi ya maeneo zikionyesha tahadhari. Wafanyakazi wanaonekana nyuma. Ardhi imejaa kokoto na misingi ya saruji. Anga ni safi na buluu. Hiki ni kituo muhimu cha nishati.

Wanaume watatu wawili wakiwa wamevalia fulana za usalama za rangi ya manjano na kofia ngumu ya manjano. Wamesimama kwenye kituo cha umeme. Mmmoja wao anaelekeza kwa mkono wake akionyesha miundo mikubwa ya chuma na nyaya za umeme zilizotumika kusambaza nishati. Anga lina mawingu na kuna majengo madogo na magari kwa mbali.

Nguzo kubwa ya umeme imesimama kwenye shamba la kijani. Nyaya nyingi za umeme zimepandishwa juu zikinyooka kuelekea vilima vya mbali. Mpira mwekundu unaonekana ukining'inia kwenye nyaya. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika. Hii ni taswira ya miundo mbinu ya usambazaji umeme.

Kituo cha kupoza umeme kinaonekana kikiwa na miundo mingi ya chuma iliyosimama wima na majengo madogo meupe chini yake. Moja la majengo lina paa la kijani kibichi, anga linaonekana kuwa na mawingu mazito au labda kuna mvua inakaribia. Hali hii inaonyesha miundo mbinu muhimu ya usambazaji umeme.

Wanaume kadhaa wanaonekana wakifanya kazi kwenye nguzo za umeme zilizojaa waya nyingi. Baadhi yao wako kwenye ngazi ndefu nyekundu, wakirekebisha au kuunganisha waya. Magari na pikipiki yanaonekana barabarani karibu nao, zikipita karibu na eneo la kazi. Kuna mabasi ya abiria na majengo marefu nyuma.

Hii ni eneo lenye taka nyingi zilizotawanyika. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea katikati ya taka wakionekana wakitafuta vitu. Kwa mbali mashine nzito inaonekana ikionyesha shughuli za uhamishaji taka. Mandhari hii inaashiria changamoto kubwa ya usimamizi wa taka.

Tumbiri mwenye manyoya ya kijivu na sehemu nyeupe kwenye koo lake ameketi chini akiwa karibu na shina la mti. Anaonekana akitazama upande wa kulia huku macho yake yakihakisi utulivu. Eneo jirani limejaa mimea ya kijani kibichi na majani mengi ikionyesha mazingira ya misitu au pori. Nuru ya jua inamulika sehemu ya nyuma ikileta vivuli laini.

Inaonekana kuwa mafuriko yametokea karibu na makazi duni ambapo maji mengi ya kahawia yamefurika. Vibanda vya bati vimeharibiwa huku vitu vingi vikionekana vimebebwa na maji. Watu wanasimama kando ya maji wakionekana wakishuhudia uharibifu huo chini ya anga yenye mawingu.

Mandhari inachanganya uzuri wa asili na maendeleo ya miji. Mbele kundi la nyumbu linakula nyasi ndefu zilizokauka huku miti michache ya savana ikiongeza uzuri wa mandhari. Nyuma yao jiji kubwa lenye majengo marefu na ya kisasa linaonekana likiashiria ukuaji wa mjini. Anga ni jeupe na linangaa likionyesha siku nzuri ya jua. Hii inaonekana kama hifadhi ya taifa ya Nairobi.

Bomba kubwa la maji linaonyeshwa kuvuja vibaya likipiga maji angani kutoka sehemu iliyoharibika. Kwenye picha nyingine, bomba lingine linatoa mvuke au maji yenye shinikizo na kuna dimbwi la maji karibu. Hali zote mbili zinaonyesha upotevu wa maji unaohitaji matengenezo ya haraka.

Mnyama mwenye manyoya mengi anayeonekana kama nyani ameketi nyuma ya wavu wa chuma. Anashika taa yake kwa mkono mmoja akitazama mbali na kamera kwa sura ya mawazo. Macho yake yanahisi huzuni au kutafakari. Wavu wa chuma unaonyesha kuwa labda yuko ndani ya eneo lililofungwa labda bustani ya wanyama au hifadhi. Manyoya yake yana rangi ya kahawia na dhahabu.

Mwanamme anamwagilia mmea mdogo kwa kutumia chombo cha manjano huku udongo ukiwa umetapakaa karibu. Mtu mwingine akionekana akikusanya kitu kwenye ardhi chafu. Eneo linaonekana kavu na lisilo na mimea mingi ikionyesha hali ya uhitaji.

Punda milia mmoja anatembea kwenye ardhi kavu yenye mimea michache na miamba midogo. Kwa mbali, kuna mlima mkubwa wenye vilele viwili, mmoja ukiwa na theluji au barafu na anga linaonekana kuwa la buluu safi. Mandhari inaashiria eneo la savana au la pori.

Mwanamume akiwa amevalia kofia ya njano ngumu na mavazi ya kijani kibichi ya usalama anaokota takataka kando ya mto uliochafuliwa. Amevalia glovu na buti akionyesha kuwa anafanya kazi ya kusafisha mazingira. Takataka nyingi zimetapakaa kando ya maji. Nyuma kuna madaraja na makazi yakiashiria eneo la mbali na mto. Anga ni safi ikionyesha juhudi za usafi.

Nungu wawili wakubwa wanapumzika kwenye makazi yao ya asili. Mmoja amesimama akilanyasi huku mwengine akiwa amelala chini akipumzika. Nyuma kuna mimea mingi na uzio wa chuma unaonekana kando. Jua linaangaza likionyesha mazingira tulivu.

Bwawa lenye maji ya rangi ya kahawia limejaa mimea ya majini huku majani ya maua ya maji yakienea usoni mwake. Mti mkubwa uliokatwa umelala juu ya maji ukiunganisha kingo mbili za bwawa. Misitu minene na miti mirefu imezunguka bwawa hilo ikionyesha mazingira asili na yaliyotengwa. Anga ni hafifu ikionyesha kivuli kinachoenea eneo hilo.

Vifaru watatu wanatembea kwenye njia ya udongo iliyoko kwenye eneo kubwa la wazi. Mimea michache iliyokauka inaonekana kwa mbali. Wanyama hao wanatembea kwa utulivu wakionyesha nguvu na utulivu wao katika mazingira hayo ya asili chini ya anga iliyo wazi.

Wafanyakazi wawili wakiwa wamevaa helmeti na vifaa vya usalama wanachimba mfereji mkubwa ardhini. Nyuma yao, mashine ya chipi ya manjano inafanya kazi ya kuchimba. Gari la rangi ya bluu na taxi ya manjano zimeegeshwa karibu na eneo la ujenzi.

Katika bustani au hifadhi, chui anainyua maji kutoka kwenye dimbwi. Rangi zake za kahawia na madoa meusi zinadhihirisha vizuri. Miti na majani ya kijani kibichi yamezunguka eneo hilo, na kuna shina la mti lililoanguka kwa nyuma.

Mamba wawili wanapumzika kwenye ardhi yenye nyasi na mawe. Mmoja amelala kabisa mwingine anaonekana akishika kichwa chake juu. Kuna ukuta wa simiti mbele yao. Hali hii inaweza kuwa katika bustani ya wanyama au hifadhi nchini Kenya.

Kuna mtaro mrefu uliochimbwa ardhini ukiwa na bomba kubwa la saruji lililolala chini yake. Maji machafu yanaonekana chini ya mtaro. Kwa umbali, vifaa vya ujenzi vinaonekana. Eneo hili linaashiria mradi wa ujenzi wa miundombinu ya maji taka.

Mazingira ya wazi yamejaa mimea ya kijani kibichi na miti mirefu yakionyesha mandhari ya asili. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika yakipendekeza hali ya hewa tulivu. Hakuna ishara za shughuli za binadamu ikisisitiza utulivu wa eneo hilo. Miti inasimama imara ikitoa kivuli na kuongeza uzuri wa mandhari. Kila kitu kinaonekana safi na kimetunzwa vizuri.

Katika eneo lenye udongo mwekundu na changarawe, mtoto mdogo amesimama akishikilia mche wa mti akitazama mbele. Nyuma yake watu wazima wanajishughulisha na kupanda miche mengine wakiinama chini. Eneo linaonekana kua sehemu ya kampeni ya upandaji miti au urejeshaji wa mazingira huku juhudi za pamoja zikionekana. Miti michache midogo tayari imeoteshwa ikionyesha mwanzo wa mradi wa kupanda miti.

Nyani mwenye rangi ya kijivu na uso mweusi, amekaa juu ya uzio wa mbao wenye rangi nyekundu, njano na buluu. Kwa nyuma, kuna slide nyekundu ya kuchezea na ardhi ya kahawia. Nyani anaonekana akiangalia moja kwa moja mbele kushikilia uzio kwa mikono yake.

Wageni watatu; wawili watu wazima na mtoto mmoja wanatembea kwenye njia ya mawe iliyo katikati ya miti mirefu yenye majani mabichi. Barabara yao imeezekwa kwa matofali mekundu ikionyesha usafiri rahisi. Nyuma yao uzio wa mbao unaonekana kukiwatenganisha na mandhari ya kijani kibichi mbali. Hali hii inaashiria bustani ya asili au eneo la mapumziko ambapo watu wanaweza kufurahia utulivu wa asili na hewa safi.

Eneo la makaazi ya watu linaonekana kando kando ya reli likiwa na uchafu na maji machafu yaliyotuama. Watu wanatembea kando ya njia ya reli na baadhi wanaruka mitaro ya maji. Mazingira haya yanaashiria changamoto za afya ya jamii, usafi wa mazingira na miundo mbinu duni.

Mlinzi amevaa shati la kijani kibichi na kofia nyeupe akimnywesha tembo mdogo chupa ya maziwa. Tembo mdogo ana rangi ya kahawia chapukizi na anaonekana kufurahia kunywa maziwa. Maji yanaonekana yakimwagika kutoka mdomoni mwake. Wapo katikati ya mazingira ya kijani kibichi yenye miti mingi ikionyesha hifadhi ya wanyama au kituo cha kulelea tembo yatima.

Wanaume wawili wanajitahidi kukusanya chupa nyingi za plastiki zilizotupwa kwenye eneo lenye mimea mingi. Mmoja wao amevaa shati la manjano na mwengine shati la chungwa na wote wamevaa glavu. Wanashikilia mifuko mikubwa ilyojaa taka wakionyesha juhudi za kusafisha mazingira. Karibu kuna mto mdogo au mkondo wa maji. Eneo linaonekana kutelekezwa.

Mwanaume amevalia sare ya kijeshi na amebeba bunduki. Amesimama karibu na simba aliyelala chini akionekana amekufa. Simba huyo ana majeraha yanayoonekana kwenye mwili wake. Mandhari ya nyuma inaonyesha shamba la mahindi na mabati. Inaonekana kama tukio la ulinzi wa wanyama pori au mzozo kati ya binadamu na wanyama.

Mandhari tulivu ya asili inaonyesha mti mmoja mkubwa umesimama kando ya bwawa la maji katikati ya nyasi na eneo tambarare. Anga lina mawingu meupe likionyesha hali ya hewa ya wastani. Mazingira haya yanaonyesha uzuri wa mazingira ya mijini na umuhimu wa vyanzo vya maji kwa ekolojia.

Katika jukwaa la wazi, wachezaji wanne waliovalia mavazi ya kitamaduni ya kahawia, wanatumbuiza mbele ya hadhara ya watoto. Wachezaji wawili wana kofia za manyoya kichwani. Watoto wengi wanaonekana wakitazama onyesho. Mazingira yanaashiria sherehe au tamasha la kitamaduni.

Njia ya udongo mwekundu inapita katikati ya eneo lenye miti mirefu na nayasi za kijani kibichi, upande wa kulia na kushoto wa njia kuna vichaka vilivyopuguzwa vizuri vikitoa hisia ya njia iliyotuzwa. Miti mirefu inatoa kivuli kizuri na mwanga wa juwa unaonekana ukitokeza kati kati ya matawi ukiashiria mandhari ya asili na ya amani kwenye umbali kuna jengo dogo lililofichwa kidogo na miti.

Kuna simba wawili wakubwa wakiwa katika mazingira ya wazi yenye nyasi kavu chini ya anga lenye mawingu. Simba mmoja amekaa wima na anafungua mdomo wake. Anaonekana akiguruma huku mwengine amelala chini ya kwa utulivu. Kuna ndege mdogo mweusi juu ya mgongo wa simba aliyelala. Mandhari inaashiria kuwa picha imepigwa katika mbuga ya wanyama pori.

Wanaume watatu wanavuta toroli iliyopakia mizigo mizito, labda magunia au pakiti kubwa. Toroli hilo lina gurudumu moja au mawili. Wanatembea kwenye barabara yenye vumbi iliyozungukwa na majengo ya zamani kando kando. Watu wengine na magari yanaonekana kwa mbali.

Mandhari yanaonyesha makazi ya watu wengi kwenye nyumba zilizojengwa kwa mabati na mbao zilizopangika kwa ukaribu sana paa za mabati zina rangi za kutu na zimechakaa zikionyesha hali ya maisha ya chini kuna barabara zinazoonekana wazi manyumba zimejengwa kwa mtindo usio pangika.

Mifuko mingi myeupe imetawanyika ardhini mingine ikiwa na maandishi. Mwanamke amesimama nyuma yao akishika kitu. Eneo linaonekana wazi huenda ni shughuli ya upakiaji au utupaji ikionyesha rundo la vitu.

Wanaume kadhaa wamevaa fulana za manjano wanajitahidi kusafisha taka nyingi. Wanasimama kwenye maji machafu wakitumia zana kuondoa takataka. Nyuma yao kuna rundo kubwa la uchafu unaowaka moto wa moshi. Mandhari inaonyesha ni eneo chafu labda makazi duni ambapo juhudi za kusafisha zinafanyika.

Kijana ameketi kwenye kiti kilichotengenezwa kwa mbao zilizovunjika karibu na mto wenye rangi ya udongo. Nyumba zilizoharibika zinaonekana nyuma, zikionesha athari za mafuriko au uharibifu mwingine.

Kundi la punda milia wapo kwenye njia ya udongo katikati ya nyasi ndefu. Baadhi wanakula nyasi huku wengine wakivuka njia. Kwa mbali, majengo ya jiji yanaonekana yakionyesha kuwa mbuga ya wanyama iko karibu na makazi ya watu.

Kikundi kikubwa cha watoto wadogo kimekaa chini kwenye sakafu ya zege wakila chakula kutoka kwenye sahani ndogo nyeupe. Watoto wengi wamevalia nguo za kawaida za rangi tofauti na baadhi yao wanaonekana kuwa wamechoka au wana njaa. Kuna ukuta wa rangi ya bluu na hudhurungi nyuma yao.

Nafasi ya picha inaonyesha twiga wawili mmoja mkubwa na mwingine mdogo wakitembea kwenye nyasi ndefu zenye maua ya njano. Wanyama hawa wanaonekana kuwa katika mazingira yao ya asili labda mbuga ya wanyama. Nyuma yao kuna majengo marefu ya jiji yanaonekana kwa mbali yakionyesha tofauti kati ya maisha ya wanyamapori na maisha ya mjini.

Kundi la tembo watatu wako karibu na mimea mmoja wao akitumia mkonga wake kunyakua majani. Miili yao mikubwa na masikio mapana yanaonekana wazi. Mandhari inaonyesha wanyama hawa wakila katika makazi yao ya asili.

Njia iliyotengenezwa vizuri, pengine ya kutembea au kukimbia, ikipita katikati ya miti mirefu na mimea mingi. Njia hio ni ya rangi ya udongo au matofali na kuna uzui mdogo wa ngao pembeni. Mazingira ni tulivu na asili yakiashiria bustani, msitu au eneo la burudani.

Sanamu ya shaba ya mtu inasimama imara kwenye msingi wenye mawe. Katikati ya jiji, msingi huo una bango la dhahabu lenye maandishi. Sanamu hii imezungukwa na uzio wa chuma. Nyuma yake kuna majengo ya kisasa. Miti na barabara zenye magari mengi zinazunguka eneo hili

Mtu anashughulikia rundo kubwa la taka za plastiki akizibamiza ndani ya mfuko mkubwa. Mikono yake imechafuliwa na uchafu ukionyesha juhudi kubwa anazofanya. Kando yake kuna murundo jingine la taka za plastiki zilizochanika na chupa za njano zikionyesha mazingira yasiyofaa.

Kuna mnyama anayefanana na ndama au swala akiwa ndani ya uzuio wa wavu. Rangi yake ni ya kahawia iliokolea na anaonekana akila majani makavu au nyasi chini. Uzuio huo unaonekana kuwa na matundu makubwa na kuna miti na vichaka wa kadhaa vinavyoficha sehemu ya mnyama. Mazingira yanaonekana kuwa kavu labda kati ya hifadhi ya wanyama au shamba nchini Kenya.

Hali halisi inaonyesha eneo la makazi lisilo rasmi lenye nyumba zilizojengwa kwa mabati na mbao zikionyesha uchakafu. Mbele kuna barabara ya udongo isiyokuwa na lami. Watu kadhaa wakiwemo watoto wanaonekana wakisimama au kutulia katika eneo hilo.

Wanariadha wanaonekana wakikimbia kwenye njia ya udongo. Wamezungukwa na miti mirefu pamoja na uoto wa kijani kibichi. Njia hiyo imepambwa na matawi na majani, ikionyesha mazingira asilia yenye utulivu.

Watu kadhaa wanajaribu kuokoa vitu kutoka kwenye eneo lililoharibiwa na mafuriko au uharibifu. Matofali na mbao zilizovunjika zimetawanyika, huku kuta za mabati zikionyesha uharibifu mkubwa. Baadhi ya watu wamevaa nguo chafu wakishughulikia rundo la uchafu.

Mkono mutano, akiwa amevalia fulana za kijani zinazongaa anajitahidi kusafisha mkondo wa maji uliojaa takataka. Takataka nyingi zimetapakaa, nyuma yao zikiunda rundo kubwa zikiashiria uchafuzi mkubwa. Wengine wameingia majini huku wengine wakiwa wamesimama ukingoni

Kundi la watu linafanya mazoezi ya yoga au viungo kwenye bustani yenye miti mirefu na nyasi za kijani kibichi. Wamesambaa kwenye mikeka yao wakifanya mazoezi mbali mbali, baadhi wakiwa wameinama na wengine wamesimama.

Tembo mdogo mwenye rangi ya kahawia anatupia vumbi hewani kwa kutumia mkonga wake. Watalii kadhaa wamesimama kwa mbali wakitazama kwa makini wakionyesha shughuli maarufu ya uatalii nchini Kenya. Ardhi ni ya udongo mwekundu. Inaonekana kama shughuli inayofanyika katika kituo cha kulea tembo yatima.

Muonekano wa juu wa makazi duni yenye paa mabati yaliyopakana kuwa karibu sana ,mto mdogo unapita katikati ya makazi hayo kionyesho changamoto za mazingira ,kuna mimea mingi kijani kibichi mbele kikitofautiana na eneo la makazi ,mandhari yote yanaonyesha uhalisia wa maisha katika maeneo duni.

Mto hili uliochafiliwa unatiririika katikati ya kingo zenye nyasi ndefu na takataka. Kwenye kingo za mto, kuna miamba na takataka za kila aina zikiwemo mifuko ya plastiki na uchafu mwingine. Kwa mbali majengo makubwa ya viwanda, au magala, yanaonekana chini ya anga lenye mawingu. Hali hii, ina onyesha uchafuzi wa mazingira karibu na maeno ya viwanda.

Mafuriko makubwa yameharibu makazi, huku nyumba zinazoonekana zimeharibika na baadhi zikibomoka. Umati wa watu wamekusanyika kando ya maji yenye rangi ya kahawia, wakishuhudia uharibifu huo. Baadhi ya watu wanaojaribu kuokoa mali zao au kusaidia wengine.

Mtu mmoja ameshika bomba, akijaribu kukusanya maji yanayomwagika kutoka kwenye vyombo vingi vya plastiki vya rangi ya samawati na njano vilivyopakiwa kwenye mkokoteni. Vimobi vinaonekana vikimwagika, hali inayoonyesha changamoto za usafirishaji salama wa maji.

Watu watatu wanachukua taka karibu na maji labda ya mto au ziwa. Taka hizi ni pamoja na mifuko mingi ya plastiki yenye rangi za buluu, kijani na njano zilizotawanyika kwenye nyasi. Mazingira yanaonekana kuwa na uchafuzi mkubwa wa mazingira.

Barabara kuu yenye magari mengi inaonekana ikienda mbali na kilima kidogo. Magari ya aina mbalimbali ikiwemo matatu, mabasi na malori yanatumia barabara hiyo. Kando ya barabara kuna mimea ya kijani kibichi na miti. Anga ni la mawingu likionyesha hali ya hewa tulivu. Muonekano umechukuliwa ndani ya gari kupitia kioo cha mbele.

Kituo cha mabasi cha umma kimejaa watu na shughuli kukiwa na matatu yenye mapambo mengi. Bango kubwa lenye majina ya njia kama vile Ruiru, Kimbo na Juja likiketi mbele ya matatu. Watu wanasubiri au wanapanda gari huku mwanamke mmoja akiwa amevaa miwani mieusi akitazama kamera. Majengo ya mijini yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya jiji.

Mabasi ya abiria au matatu yameegeshwa barabarani yakiwa na rangi ya buluu na kijani. Watu wengi wamesimama karibu na mabasi wakionekana kusubiri au kupanda na baadhi yao wamevalia sare zinafanana na za kondakta. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakionyesha kuwa eneo hii ina shughuli nyingi za mjini. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu kidogo au jua.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha magari kadhaa ikiwemo matatu nyeupe na basi dogo la rangi ya waridi na zambarau. Mtu mmoja anaonekana akisukuma mkokoteni kando ya barabara akionyesha shughuli za kila siku. Miti mirefu imepanda kando ya barabara ikiongeza uzuri wa asili katika mazingira ya mjini. Anga lina mawingu likionyesha hali ya hewa tulivu.

Mabasi mawili makubwa ya abiria ya rangi ya bluu na njano yamesimama kando ya barabara kuu yenye shughuli nyingi. Askari wa trafiki watatu wamevalia sare za bluu na fulana za kijani kibichi wakionekana wakisimamia shughuli za magari. Mbele yao kuna pikipiki na watu wengi wanasimama au kupita karibu na mabasi.

Kuna foleni ya magari, ikiwemo basi ndogo lililoandikwa Tm ttm prominent barabarani. Watu wanatembea kwenye barabara ya waenda kwa miguu. Baadhi wakiwa na mabangu, ya kuonyesha kuenda kuna mandamano au mkusanyiko. Majengo marefu yamejipanga kando ya barabara, yakionyesha kuwa ni eneo mjini. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu kidogo na shughuli nyingi zinaendelea mitaani.

Barabara enye shuguli nyingi ina magari mengi yakiwa yamekwama kwenye foleni, mabasi makubwa ya njano na magari madogo yanshika nafasi kwenye barabara, majengo marefu yanaonekana nyuma na kuna uzio wa chuma kando ya barabara huku watu wkitembea kwenye njia.

Barabara kuu iliyo wazi inapita katika eneo lenye miti na vichaka. Watu kadhaa wanatembea kando ya barabara wengine wakipanda njia za waendamiguu. Mabango machache yanaonekana mbali yakionyesha maelekezo au matangazo. Majengo yamefichwa na miti mirefu ikionyesha mazingira ya kijani kibichi. Anga lina mawingu likionyesha hali ya hewa tulivu na nzuri kwa kutembea.

Mabasi ya abiria au matatu yameegeshwa barabarani yakiwa na rangi nyekundu na nyeupe. Watu wengi wamesimama karibu na mabasi wakionekana kusubiri au kupanda. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakionyesha kuwa eneo hili lina shughuli nyingi za mjini. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawaingu kidogo au jua. Hii inaweza kuwa katika kituo cha mabasi jijini Nairobi.

Safari kadhaa za abiria, maarufu kama matatu, zimepakiwa kwenye barabara yenye shughuli nyingi. Zina mabango makubwa yenye majina ya miji kama Nakuru city direct na karatina Nyeri direct zikionyesha njia zao. Watu wengi wamesimama karibu na magari, wengine wakipanda au kushuka. Majengo marefu yenye rangi tofauti yamejipanga kando ya barabara yakionyesha msongamano wa jiji.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha mabasi ya bluu yanayojilikana kama matatu. Yakiwa yameegeshwa kando ya barabara. Watu wanatembea kwenye barabara hiyo baadhi yao wakiwa wa wamebeba mifuko. Majengo marefu yanaonekana nyuma na miti ya minazi inasimama kando ya njia.

Mandhari ya jiji yenye magari na watu wengi inadhihirisha katikati mabasi mawili ya abiria yameegeshwa pembeni ya barabara tayari kwa abiria. Majengo marefu yanazuguka pande zote ishara ya shughuli tele za kimji. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu ikiwezekana na jua.

Barabara pana yenye lami inaonekana wazi ikiwa na magari machache yanayosonga mbele. Kwenye ukingo wa barabara kuna mabango makubwa ya matangazo na mimea mingi ya kijani kibichi. Daraja la watembea kwa miguu linavuka barabara kwa mbali. Muonekano unaonekana kuchukuliwa kutoka ndani ya gari huku kioo cha pembeni cha gari kikionekana upande wa kulia. Anga linaonekana kuwa jeupe likionyesha hali ya hewa ya jua.

Gari la abiria la rangi nyingi, ikijulikana kama matatu, limesimama kando ya barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi, Kenya. Gari hili limepambwa kwa michoro ya kuvutia na lina namba ya njia arobaini, ikionyesha njia yake. Abiria wanasubiri kupanda au wengine wakipita kando ya barabara.

Barabara yenye shughuli nyingi imejaa watu wakipita na mabasi ya bluu yakisimama kando. Mwanaume mmoja amevalia koti la zambarau akionyesha kuelekea bango kubwa jeupe lenye namba 46 na orodha ya maeneo. Mabango mengine yenye namba 33 na 50 yanaonekana karibu.

Basi kubwa la abiria la rangi ya buluu na kijani limeegeshwa kando ya barabara likisubiri abiria. Abiria wawili wanaonekana wakiongea karibu na mlango wa basi. Pikipiki ya rangi ya zambarau imebaki mbele ya basi na mbele yake. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya jiji. Anga ni wazi ikionyesha hali ya hewa nzuri na mazingira yamejaa shughuli za Kila siku.

Basi jekundu lenye picha kubwa ya simba nyuma yake limesimama kando ya barabara, likipakia au kushusha abiria. Limepambwa kwa rangi na maandishi mbalimbali, likionyesha utamaduni wa matatu nchini kenya. Kando ya barabara watu wamesimama wakisubiri au kuzungumza. Nyuma kuna jengo refu la kisasa na bango la chuo, likionyesha mazingira ya mjini.

Gari ya rangi ya machungwa imeegeshwa mbele ya jengo la manjano lenye madirisha ya buluu na nyeupe. Watu wachache wamesimama karibu na basi baadhi yao wakiwa wamebeba mizigo. Basi lina nembo ya tai na maandishi 'Tawakal' kwa nyuma. Anga linaonekana kuwa la buluu na lina mawingu meupe.

Kuna vani ya fedha na milia ya njano imesimama barabarani ikiwa na mabango ya juu yanayoonyesha maeneo kama Eldoret, Kitale na Nakuru, Njoro, Elbagon, Molo. Mtu anaonekana akipanda vani. Inaonekana kuwa kituo cha mabasi au teksi cha mjini nchini Kenya.

Barabara ya mjini yenye shughuli nyingi inaonyesha magari na mabasi mengi yaliyopakiwa. Basi jekundu lililoandikwa Royale linaonekana wazi mbele. Watu wanatembea kando ya barabara wakiwamo mwanamke aliyavaa nguo ya bluu na mwanaume aliyevaa koti. Majengo marefu yamejipanga kando ya barabara yakionyesha mandhari ya jiji lenye msongamano. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu na mawingu kidogo.

Basi la abiria limesimama barabarani likipakia abiria. Watu wawili wanatembea kuelekea mlangoni. Basi li na rangi ya blue na kijivu. Nguzo ya barabarani yenye ishara ya nambari 46 imesimama karibu. Gari lingine linaonekana kando. Hii ni taswira ya usafiri wa uma wenye shughuli.

Gari la abiria limeegeshwa katikati ya barabara yenye shughuli nyingi. Bango la Nakuru Direct linaonekana juu ya gari. Linaonyesha njia yake. Watu wanatembea na maduka yenye bidhaa mbalimbali yamepangwa kando ya barabara yakionyesha maisha halisi ya mjini.

Magari mawili ya abiria yanayofanana na matatu yanasubiri abiria barabarani. Mabasi haya yana rangi ya buluu na njano. Kuna watu wamesimama karibu na mabasi baadhi yao wakiwa wamevalia sare zinazofanana na za makondakta wakionekana kuwangojea abiria au kuwasaidia kuingia.

Basi ndogo la abiria au matatu limeegeshwa barabarani, likionyesha rangi za buluu, kijivu na nyekundu na limeandikwa metrotrans . Dereva anaonekana ndani ya basi . Abiria wanapanda au wanashuka, na mwanaume mmoja amesimama karibu na basi. Jengo refu linaonekana nyuma. Mabasi mengine pia yanaonekana nyuma.

Basi la Isuzu la city shuttle na yenye rangi ya bluu na njano limesimama barabarani likiwa na nambari ya usajili KBN320N city shuttle yanaonekana wazi pembeni ukionyesha huduma za usafiri wa umma jijini.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha msongamano wa magari. Maafisa wawili wa trafiki wanadhabiti magari, ikiwemo SUV ya fedha, mabasi mawili na pikipiki. Watu wanavuka barabara na kusimama kando. Majengo na miti yamejipanga nyuma. Hii ni taswira ya maisha ya jiji lenye shughuli nyingi.

Mabasi ya abiria au matatu yanaonekana yameegeshwa barabarani yakiwa na rangi ya buluu na kijani. Watu wengi wamesimama karibu na mabasi. Wanaonekana wakisubiri au kupanda. Majengo marefu yanaonekana nyuma likionyesha kuwa eneo hili lina shughuli nyingi za mjini.

Inaonekana kuna barabara enye shuguli nyingi katika eneo la mjini. Matatu yenye rangi ya kijani kibichi yamesimama katikati ya picha likiwa limezungukwa na magari mengine na watu. Pembeni mwa barabara kuna majengo ya ghorofa yaliyojaa maduka na biashara mbalimbali.

Hapa ni mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi, inaonekana kuwa katika eneo la mjini Kenya labda mji kama Nairobi kutokana na aina ya magari na shughuli zinazoendelea katikati ya picha kuna basi dogo la abiria maarufu kama matatu yenye rangi ya kijani kibichi ikielekea mbele.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha mandhari na umati wa watu wakitembea. Mabasi mawili ya abiria ,watatu wamesimama. Ikiwemo moja la buluu lililopambwa na michoro ya rangi, na jingine la rangi ya kahawia.

Kuna basi la abiria ya rangi waridi na kijivu lililoegeshwa barabarani. Watu wanaonekana wakitembea kwenye barabara iliyo na shughuli nyingi, ikionyesha mazingira ya jiji. Mabango mengine ya matangazo yanaonekana kwa umbali. Basi hili linaonekana kuwa katika hali ya kawaida yakisubiri abiria.

Basi la abiria la KBS lenye rangi ya bluu na zambarau limeegeshwa barabarani. Abiria wameshuka na au kupanda basi huku watu wengine wakitembea kwenye barabara ya miguu iliyojaa. Miti mikubwa na mijengo yaonekana nyuma hali hii inaonyesha shughuli za usafiri wa umma labda kwenye kituo cha basi au barabara kuu jijini Kenya.

Kuna basi la abiria la buluu za zambaru. Limesimama kando ya mti mkubwa. Abiria wanapanda na kushuka. Watu wanatembea kando ya barabara, wakionyesha shughuli za usafiri wa umma.

Barabara pana imenyooka mbele ikiwa na magari machache inayoonekana kwa umbali. Upande wa kushoto kuna miti na vichaka vyenye rangi ya kijani kibichi kupamba mandhari. Kwa mbali, bango kubwa la matangazo linaonekana likiongeza mguso wa kisasa katikati ya wotu wa asili.

Kituo cha kusafisha maji kinaonekana ndani ya chumba kikiwa na mashine za chuma zinazong'aa. Bomba na nyaya zimeunganishwa kwenye mashine hizo zikionyesha mfumo tata. Eneo la kazi linaonekana safi na limepangwa vizuri. Mbele kabisa kuna uso wenye rangi ya bluu na matone ya maji ikiashiria biashara ya maji. Ukuta wa chumba una rangi nyeupe.

Kuna mabomba ya kijani kibichi, yaliyolala chini ya ukuta wa rangi ya kahawia, umbakuli inaendelea kando ya ukuta na mengine madogo yametoka humo. Mandhari inaashiri mfumo wa mabomba ya nje.

Mirija mingi ya chuma iliyochakaa na kutu imerundikana juu ya kila mmoja kwenye ardhi. Mirija hio ina rangi ya kahawia machungwa kutokana na kutu na inaonekana imetumika kwa muda mrefu. Nyuma kuna udongo uliokuwa umefukuliwa na mimea hafifu ikionyesha eneo la ujenzi au matengenezo. Hali ya anga inaonekana kuwa nzuri na mwanga wa jua ukionyesha undani wa kutu.

Shimo refu na nyembamba limechimbwa kwenye ardhi kavu ya udongo mwekundu, pengine kwa ajili ya kuweka bomba au msingi wa ujenzi. Vivuli vya watu wawili vinaonekana kando ya shimo, ishara ya shughuli zinazoendelea za kazi au ukaguzi wa maendeleo ya miundombinu.

Bomba la maji la chuma linalongaa limewekwa kwenye ukuta wenye rangi ya manjano. Ikiwa limeunganishwa na bomba la chuma. Bomba lina vitasa viwili vya kugeuza kimoja juu na kingine chini ikaonyesha linaweza kutoa maji kwa njia mbili tofauti. Nuru ya jua inaakisi kwenye uso wa bomba ikionyesha usafi wake. Ukuta unaonekana kuwa na umaliziaji usio laini.

Eneo lenye udongo mwingi ,uliotimuliwa, ikionyesha shughuli za uchimbaji au ujenzi. Udongo unaonekana kuwa na unyenyekevu ,na kuna mabomba machache yaliyolala chini. Mandhari hii inaweza kuwakilisha ,hatua za awali za mradi wa kilimo, au maendeleo ya miundo mbinu.

Mirundo mikubwa ya mabomba ya rangi nyeusi yenye umbo la bati yakiwa na ndani ya bluu yamepangwa juu ya ardhi. Mabomba haya yamekusanywa pamoja, na yanaonekana kuwa imara na makubwa. Kila bomba lina muundo wa mstari inayojirudia, ikionyesha uimara. Haya ni mabomba yanayotumika katika miradi mikubwa ya maji au mifumo ya mifereji, yakiwa yametayarishwa kwa ajili ya usafirishaji au ujenzi.

Lori kubwa la Isuzu limebeba rundo kubwa la taka lililofungwa kwenye mifuko mikubwa ikipita kwenye barabara yenye shughuli nyingi. Watu kadhaa wamesimama juu ya lori wakishikilia mizigo. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya mjini yenye msongamano.

Kuna rundo kubwa la mabomba meusi yenye mng’ao wa buluu yaliyotupwa juu ya udongo mweupe wenye mchanga. Mabomba haya yanaonekana kuwa makubwa na ya ukubwa tofauti, yakionyesha matumizi mbalimbali. Nyuma yake, kuna vifaa vya ujenzi kama vile matrekta, na majengo yanayoendelea kujengwa, yanayoonyesha ukubwa wake. Mabomba haya yametumika na bado yatatumika katika mradi wa ujenzi.

Mabati za wazi inpenyeza mwanga ndani zina fremu ya mbao, mabomba ya hewa yanayopita chini, na zinaweza kutumika kama gala au karakana.

Mabomba mengi meupe ya ukubwa tofauti yamerundikana. Yanatumiwa kwa shughuli mbalimbali kama vile mifumo ya maji au kilimo. Yamelalia juu ya sakafu yenye rangi ya kijivu yakionyesha idadi kubwa ya bidhaa za ujenzi wa viwanda.

Kuna bomba likitoa maji safi kwenye bwawa au mto mdogo wenye maji ya kahawia. Bomba hilo limewekwa kwenye ukuta uliotegenezwa kwa mawe makubwa yaliyopangwa vizuri. Maji yanatoka kwenye bomba kwa kazi ikitegeneza mapovu kidogo kwenye uso wa maji.

kunao mtaro mrefu uliochimbwa unaonekana. Mtaro huu una pande zenye udongo na mawe huku chini kukiwa na udongo uliorugika. Kwenye upeo wa macho, upande wa juu au mtaro kuna baadhi ya mimea na pia majengo na miundo mingine yanaonekana kwa umbali.

Kuna mataro mrefu na mpana uliokuwa umefukuliwa kwenye udongo mwekundu ukielekea umbali. Udongo uliotolewa umewekwa kando ya mtaro. Nyuma kuna jengo refu lisilokamilika na mchimbaji au excavator , ikionyesha kuwa eneo hilo linaendelea kujengwa au kuna shughuli za ujenzi zinaendelea.

Kuna kiwanda kikubwa chenye miundo mingi ya chuma na mabomba makubwa. Muundo hiyo inaonekana kuwa imechakaa, na ina rangi za kahawia na kutu. Kuna mabomba marefu na yanayoelekea juu ya mengine, katikati ya miundo.